Kituo hiki cha umeme kina vifaa mbalimbali kama vile transfoma , kivunja mzunguko, swichi, na kinga za radi, hupokea nguvu kutoka vyanzo vikuu. Hubadilisha viwango vya volteji na husambaza nishati kwa matumizi ya viwandani na majumbani.

Kituo cha kuzalisha umeme cha Olkaria 2,kinachomilikiwa na Kengen, kipo eneo la joto ardhi la Olkaria, Kenya. Kituo hutumia nishati safi, endelevu kuzalisha umeme wa megawati ya 105. Kimeongeza uwezo wa taifa kupunguza hewa chafu, kuimarisha maendeleo ya kijani na kusaidia katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.

Mradi wa njia ya umeme wa kilovolt mia moja thelathini na mbili kati ya Sultan Hamu na Loitoktok unaonyesha maendeleo ya miundombinu ya nishati nchini Kenya. Ukijengwa kwa urefu wa kilomita mia moja na tano hadi mia moja ishirini unalenga kuboresha upatikanaji wa umeme kwa kufika maeneo ya Kajiado na Makueni.

Transfoma ya mgawanyo yenye uwezo wa KVA 1500 ya aina za awamu tatu huwezesha upunguzaji wa volti kubwa hadi viwango vinavyotumika viwandani au kwenye majengo marefu. Vimewekwa kwenye mafuta kwa ajili ya usalama uimara, na ufanisi wa hali ya juu. Inakuja na vipengele maalum kama insulation ya daraja la C uwezo wa kustahimili unyevu, vumbi na mshtuko wa radi.

Hii inaonyesha mistari ya usambazaji wa umeme kilovolti mia moja thelethini na mbili kutoka Isinya hadi Namanga pamoja na kituo cha umeme cha Isinya nchini Kenya. Mradi huu unalenga kuboresha upatikanaji wa hakika na bei nafuu ya umeme katika eneo la Afrika Mashariki kwa kuruhusu usambazaji wa nguvu kati ya nchi jirani.

Pichani kuna kituo cha umeme cha Kisumu kikiwa ni alfajri. Kituo hiki ni sehemu muhimu ya mradi wa kusambaza nishatii safi ya jotoardhi kutoka Olkaria hadi maeneo ya magharibi. Kinahakikisha usambazaji kwa kaunti za Buganda, waziwa na kuimarisha miunganisho kati ya mashariki na magharibi ya Kenya.

Hii inaonyesha maboksi ya udhibiti na ulinzi ya ABB yakitumika kusimamia mifumo ya umeme viwandani au katika vituo vya usambazaji. Maboksi haya huwezesha usalama, ufanisi na udhibiti kwa kutumia vipitishaji, programu jalizi na miundo inayobadilika kulingana na mahitaji.

Mradi wa KETRACO wa njia ya umeme ya kilovoliti mia moja thelathini na mbili kutoka Mumias hadi Langala umeongeza upatikanaji wa nishati kwa kujenga kilomita thelathini na nne za nyaya pamoja na vituo viwili vya usambazaji. Ujenzi huu ulizinduliwa julai mwaka wa elfu mbili kumi na mbili ukilenga kuimarisha usafirishaji wa umeme na kuunganisha maeneo muhimu ya Kenya kwa mfumo dhabiti.

Uhifadhi wa mazingira pamoja na usimamizi wa rasilimali asilia, ni msingi wa maisha ya tembo wa Kiafrika na viumbe vingine wanaotegemea makazi asili kama misitu na savannah . Kuzuia ujangili, kurejesha makazi yaliyoharibika, kudhibiti migogoro kati ya binadamu na wanyama, kutumia maji asili kwa njia endelevu na kuelewa nafasi ya tembo kama viumbe egemezi, ni hatua muhimu za kuhakikisha uwiano wa kiikolojia .

Hifadhi ya taifa ya Nairobi ni mfano bora wa ulinzi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia katika mazingira ya mji inayokuwa kwa kasi. Mbuga hii inalindwa na shirika la wanyama pori kenya KWS, yenye jukumu la kutekeleza sheria ya kuhifadhi spishi adimu kama kifaru na simba. Na kulinda makazi muhimu kama savana, misitu kavu na mabwawa.

Ziwa la Naivasha ni hazina ya maji safi nchini Kenya likiwa ndani ya bonde la ufa. Mandhari yake huvutia watalii kwa matembezi ya mashua, ufuatiliaji wa vibuko na matembezi ya miguu kisiwa cha crescent. Mazingira yanayolizunguka huchochea uchumi kupitia uvuvi, maua na nishati joto ardhi.

Mbuga asilia zinategemea faru nyati kwa usawa wa ikolojia. Malisho yao huzuia msongamano wa mimea kuruhusu uhai wa viumbe mbalimbali. Wanaposafiri hutawanya mbegu kusaidia utoaji mpya . Maeneo haya pia huhifadhi kaboni kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni muhimu kwa uhai wa simba na makaazi yao. Mbinu za kisasa kama kamera maalum husaidia kufwatilia idadi ya wanyama, kutoa takwimu za mwelekeo. Simba hukumbwa na changamoto kama uharibifu wa makaazi, ongezeko za shuguli za kibinadamu, uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi.

Katika madhari hii ya asili mti wa Acasia unaangazia umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kusimamia raslimali kwa njia endelevu. Kwa kutumia mbinu bora jamii zinaweza kunufaika na huduma kama udhibiti wa mmonyoko, kivuli, kuni na urejeshi wa rutuba kupitia kilimo mseto.

Katika uwanda wa Nairobi, kifaru mweupe anaonekana akichungulia upande wa majuu ishara ya uhifadhi ukiambatana na changamoto za upanuzi wa mji. Mandhari ya savanna huakilisha rasilmali hayo zinazohitaji hizi makini kwa ajili ya uangalifu wa mfumo wa teknolojia.

katika mazingira ya mto Ruaka wanaharakati wamejitokeza kusafisha taka za plastiki zilizosheheni kingo na maji yake. Chupa, vipande vya plastiki na uchafu mwingine hukusanywa kwa bidii kuonyesha athari za matumizi ya mara moja.

Twiga wa Nubia ni nyama adimu anayehitaji ulinzi wa hali ya juu dhidi ya ujangili, ukataji miti, ukame na mizizi ya jamii. Kupitia utafiti wa maeneo ya uhifadhi na ushirikishwaji wa mashirika, wameamua kulinda

Ngiri mwituni ni viumbe muhimu katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilmali ya asilia barani afrika. Wanakumbwa na changamoto kama ukataji miti, ujangili, magonjwa hatari na ukame. Maeneo salama na njia za wanyama pori husaidia kupunguza migogoro na binadamu. Ushirikishaji wa jamii, utafiti endelevu na elimu husaidia kulinda maisha yao.

Hifadhi mazingira Kenya inahusisha mashirika kama Africa Nature organization, Nema na green belt movement ya Wangari Maathai. Rasilmali muhimu ni chuma, mazingira na wanyama. Mbinu endelevu ni kilimo cha hifadhi, upandaji miti na usimamizi wa udongo.

Mwanaume anashikilia myama mdogo mwenye mwonekano wa mamba, pua ndefu, ngozi ya magamba, umbo refu linaloashiria jamii ya reptile . Mutkadha wa picha inaonyesha kuwa huenda ni savana monita lakini maumbo ya mwili sura na sifa zake zinafanana na zaidi na mamba mchanga.

Hii ni taswira ya ujenzi wa tanki la chini ya ardhi, sehemu ya mradi wa ushirika la maji safi jijini Nairobi. Mfumo huu huwezesha hifadhi bora ya maji kutoka bwawa la Ndakaini ikisambazwa kwa wakazi wengi. Fomu za mbao huunda kuta kabla ya kumwaga zege. Tanki hii linaokoa nafasi, hutuia mvuto wa asili kusambaza maji bila kutegemea pampu za umeme.

Ulinzi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asilia ni msingi wa kuendeleza spishi ya korongo mwenye doma la manjano. Mzunguko wa maisha yake unategemea maeneo ya maji kama mabwawa, vinamasi, mito na maziwa ya kina kifupi. Uharibifu wa makazi haya huadhiri upatikanaji wa samaki, chanzo kikuu cha lishe.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asilia ni juhudi bunifu zinazolenga kulinda ikolojia, kukuza matumizi endelevu, kupunguza uchafuzi, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchini na kuimarishi ustahimilifu dhidi ya majanga. Mashirika mbalimbali kama vile UNESCO na Jumuiya ya Afrika Mashariki huchangia kupitia sera ya utafiti na ujenzi wa uwezo.

Ngong Hills hupendelewa na watalii waendao kwa miguu wakifurahia madhari ya kijani, upepo safi na upekee wa miinuko ya Bonde la Ufa. Milima hii iliyoko kusini magharibi mwa Nairobi hufikia mita elfu mbili mia nne sitini juu ya usawa wa bahari. Eneo hili lina njia maarufu ya kupanda inayaangazia madhari ya kuvutia la jiji na bonde pamoja na mashamba ya upepo pia lina historia ya fasihi, urudhi wa Karen, vixen, na shughuli kama picnic baiskeli za milima.

Uhifadhi wa mazingira pamoja na usimamizi wa rasilmali asilia ni nguzo muhimu kwa maisha endelevu. Tembo wa afrika walioko hatarini wanaakisi umeme wa kulinda viumbe hai , kupunguza uchafuzi kutumia ardhi kwa busara na kueka sera madhubhuti. Haya yote husaidia kudumisha usawa wa kiekolojia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha ustawi wa vizazi vijavyo.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni msingi wa kulinda vifaru na makaazi yao, kupambana na ujangili, kutekeleza sheria, kushirikisha jamii, kulinda maeneo ya asili na kusimamia vizazi kwa njia ya kibayolojia, kusaidia kuhifadhi viumbe walioko hatarini.

Hii inaonyesha ukarabati wa bomba la maji lililoharibiwa awali huenda kutokana na mafuriko yaliyoshuhudiwa Nairobi. Kazi hii inalenga kurejesha usambazaji wa maji kwa maeneo ya kazi na viwanda. Ukarabati huu ni muhimu baada ya janga la asili baada ya na kusaidia shughuli za kiuchumi katika maeneo yaliyoathirika.

Katika misitu ya kaskazini mwa pwani ya Kenya na visiwa vya Zanzibar swara wa Aders' anayekabiliwa na hatari ya kutoweka kuishi kwa kutegemea uhifadhi wa mazingira. Uharibifu wa makazi unaosababishwa na kilimo, maendeleo ya pwani pamoja na mabadiliko ya matumizi ya ardhi unahatarisha maisha yake.

Mlango wa kuingilia Nairobo arboretum unaonegoza kwenye bustani tajika ya mimea jijini. Imeanzishwa mwaka wa 1907 na B.W Bartiscombe. Eneo hili lina zaidi ya spishi mia tatu za miti na mimea ya kipekee pamoja na aina zaidi ya mia moja za ndege.

Sanamu ya shujaa Dedan Kimathi iliyosimkwa katikati ya jiji ya Nairobi inaonyesha mpiganaji huyo wa Maumau akiwa ameshika bunduki na kisu, ishara ya ukakamavu. Ilifichuliwa tarehe kumi na tano Agosti mwaka wa elfu mbili na saba karibu na hoteli ya Hilton, kwenye mkutano ya barabara za Kimathi na Mama Ngina. Kumbukizi hii ya kishujaa huenzi mapambano ya uhuru, ujasiri wa kizalendo na upinzani dhidi ya ukoloni.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asilia ni uti wa mgongo wa ustawi wa mimea na maendeleo endelevu. Msitu wa Karura ni mfano bora wa juhudi hizi. Kupitia ureshejaji wa menene yaliyochimbika, uongezaji wa miti nje ya maeneo ya uma, na kulinda viunouhai ya misitu, milima, bahari na maeneo tambarare.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali yenye asilia huimarisha eknolojia hasa maeneo kama Serengeti yenye miti ya mikia. Mizizi mirefu ya acacia huzuia mmomonyoko wa udongo na kusambaza unyevunyevu. Jamii huchangia kwa mbinu za jadi na kisasa kudhibiti maeneo ya malisho.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asilia ni msingi wa maisha endelevu. Mbuzi, swala kama anavyoonekana huishi kwenye savanna ni maeneo ya nyasi yanayohitaji kulindwa. Matumizi sahihi ya ardhi, maji, misitu na wanyama huleta uhuiano wa kiekolojia huzuia uharibifu, kuelimisha jamii, kutunga sera, madhubuti na kulinda makaazi ya viumbe ni hatua muhimu zinazowezesha viumbe kama swala kustawi bila tishio.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia ni msingi wa kulinda simba na makazi yao. Kupitia sera thabiti, tafiti sahihi, udhibiti wa maeneo yaliyohifadhiwa na kushughulikia migogoro baina ya binadamu na wanyamapori, tunaweza kupunguza biashara haramu, kukuza matumizi endelevu na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kwa ajili ya maisha endelevu ya simba wa Afrika na Asia.

Majani mapana ya mvirigo yakiwa yamejiegemeza juu ya uso wa maji kimya kimya ,huyapamba mabwawa ya mito midogo na mifereji kama kofia za kifalme. Mimea hii ya kuvutia huitwa nymphaea huenea kimya kimya kwenye mazingira tulivu ikitoa kivuli chenye faida kwa viube wa majini.

Hifadhi mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia ni juhudi za kulinda kutumia kwa uangalifu ardhi, maji, hewa, wanyama pori, pamoja na misitu. Lengo ni kuihifadhi usawa kati ya mahitaji ya binadamu na afya ya muda mrefu ya mazingira pamoja na viumbe mbalimbali. Hii ni muhimu kwa maisha endelevu na ustawi wa sayari yetu.

Sanaa ya askari iliyoko Kenyatta Avenue kwenye kumbukumbu ya kihistoria iliyoanzishwa mwaka wa elfu moja mia tisa ishirini na nane. Wenzi wanajeshi wa Kiafrika waliopigana vita vya kwanza vya dunia. Kielelezo hiki kinawakilisha ushujaa sadaka na mchango wa wapiganaji wa kikosi cha Kings African Rifles na Carrier Corps.

Hifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asilia ni msimbe wa ustawi na viumbe na upelevu wa maisha. Mandhari yenye mito, mimea na wanyama kama squirrel huashiria umuhimu wa baiwai, kwa maana na uchafuzi kutumia vyanzo kwa busara kukubaliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kukuza elimu vinaimarisha sera jumuishi.

Takataka nyingi za plastiki zimekusanywa mahali pamoja . Mtu moja akiendelea kuzipanga kwa uangilivu. Maandari hii inaakizi juhudi za jamii kushughukia uchafusi uliosababisha na mifugo ya plastiki kabla ya mafuriko ya 2017 nchini Kenya. Hatua io ililenga kuzuia kuzipa kwa mtaro na hatari kwa mazingira, ikihimiza matumizi ya mbadala ya rafiki kama mifugo ya karatasi na kitambaa.

Katika jukwaa la ndani lenye viti vya ngazi ,kikundi cha Ngoma cha AYCO kinaonesha maonyesho kuvutia ,kupitia mpango wao wa back to our roots ..wasanii wamevalia mavazi ya jadi yenye mapambo ya manyonya wakipiga ngoma kwa nguvu wakifufua mila na asili.

Inaonyesha kundi la watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakiwakilisha utambulisho wa jamii mbalimbali kupitia ngoma nyimbo na miondoko ya asili. Hiki ni kikundi cha wachezaji wa harambee kutoka Bomas ya kenya kituo maalum kilicho Lang'ata Nairobi.

Mandhari ya asili yanayoonesha katika picha hii inaonesha bwawa dogo lililozungukwa na oto wa kijani kibichi, milima ya kuvutia nyuma yake na mazingira tulivu ya mashambani. Nyanda hizi zinazokumbatia maji safi huashiria utulivu wa maeneo ya nyansiongo.

Mandhari yenye milima, upepo ukivuma, kundi la watu wakipanda kwenye maeneo ya juu ya ardhi, huenda Ngong hills. Mbele mwanamke amesimama akipumua Kwa kina. Uso wake unaonyesha uchovu. Pembeni wanaume wawili wamesimama wakimpa moyo wakitazama mandhari Kwa utulivuwa, kichukua muda wao kushangaa uzuri wa asili.

Uhifadhi wa mazingira na rasilmali asili ni msingi wa maisha ya afrika na makazi yao. Kupitia ulinzi wa mazao, elimu kwa jamii, ufuatiliaji wa idadi na sera madhubhuti unadumisha urithi wa asili dhidi ya hatari kama ukame, uwindaji haramu na uharibifu wa makazi yao.

Uhifadhi wa mazingira na rasilmali ya asilia ni msingi wa kulinda viumbe kama chui pamoja ba kudumisha mifumo ikolojia. Hifadhi kama Moiyen hupunguza uwindaji haramu na kuendeleza uzingatiaji wa thamani ya jamii.

Wenye moyo wa kujitolea wanaonekana wakishiriki katika shughuli za uhifadhi wa mazingira. Wakipanda miche kwenye ardhi wazo kwa nia ya kurejesha mwongozo wa asili. Tukio hili linaongozwa na mpango wa green communitys ukihusisha vijana waliovaa mavazi ya nembo rasmi. Mwanzilishi Fiona Njeri anahamasisha elimu kuhusu mazingira usimamizi wa taka na ushirika wa jamii kwa pamoja ili kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vijavyo.

Maadhari ya picha inaonesha barabara yenye magari waenda kwa miguu na jengo lenye mnara wa kipekee unaoweza kuwa wa msikiti. Ingawa hakuna alama maalum mazingira yanaonekana ya mji au vitongoji, huenda nchini Kenya. Kukosekana kwa viashiria vya wazi kunafanya iwe vigumu kubaini mahali halisi kwa uhakika.

Daraja la chini linaloonekana ni sehemu ya mtandao mkuu wa barabara nchini Kenya likiwa na alama ya mamlaka ya barabara kuu KeNHA. Ujumbe wa don't over speed unawakumbusha madereva umuhimu wa kuendesha kwa uangalifu. Matatu inapita kwa ustadi ishara ya usafiri wa umma unaotegemewa.

Mandhari hii ya barabara inaonyesha shughuli za kila siku katika jiji la Nairobi ambapo magari ya usafiri wa umma kama Isuzu matatu yanaonekana yakihudumu. Majengo marefu, miti ya mijini na magari mengine huashiria mazingira ya kisasa.

Katika jiji lenye harakati nyingi, matatu huonekana kama magari madogo ya abiria yaliyojawa rangi kali, picha za watu mashuhuri na maandishi ya kuvutia. Hupiga mziki wa sauti ya juu kuvutia wateja yakisafirisha wakaazi kwa kasi. Jina matatu lilizaliwa kutoka ada ya zamani ya senti tatu.

Hii ni taswira ya Moi avenue jiji kuu Nairobi inayowakilisha shughuli tele katikati mwa mji. Magari tofauti ikiwa ni pamoja na basi lenye maandishi veteran na jingineo Moana yanapita kwa wingi. Wanatembea kwa miguu wamejazana kando ya barabara baadhi wakivuka.

Hii inaoyesha bajazi mbili maarufu barani Afrika na Asia, zikiwa na magurudumu matatu, zinazotumika kama usafiri wa haraka mijini. Vyombo hivi vidogo vya moto vina uwezo wa kupenya mitaa yenye msongamano kwa urahisi. Muundo wake wa wazi hufaa mazingira ya joto. Bajaji ni alama ya kitamaduni na kiungo muhimu katika mifumo ya usafirishaji ya mijini, zikitumika kusafirisha abiria umbali mfupi kwa bei.

Taswira inanonyesha mandhari ya barabara ya jiji la Nairobi, Kenya. Magari mawili ya usafiri yakiwa yameegeshwa , moja likiwa na maandishi ya Nairobi, nyingine likionyesha Momb, dalili ya miji mikuu. Gari la kijani lina abiria lina sehemu juu iliyofunikwa turubai. Nyuma kunamajengo, nyaya za umeme na kitandazo angani ishara ya maisha ya kila siku ya usafiri wa mbali mrefu.

Hii inaonyesha mandhari ya barabarani mjini. Magari ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa, yanabeba majina ya sacco ishara ya huduma za ushirika maarufu afrika mashariki. Mandhari ya nyuma yana majengo ya biashara yakionyesha shughuli nyingi na mwendo wa maisha ya kila siku katika eneo la kibiashara la jiji au mji wa Kenya.

Hili ni gari la usafiri lijulikanalo kama City Shuttle nchini Kenya. Hutoa huduma za usafiri mijini kwa bei nafuu. Limepambwa kwa rangi kali, michoro ya kuvutia, muziki wa nguvu na mandhari ya burudani. Matatu hizi hufanya kazi kwa njia maalum.

Katika jiji lenye pilka pilka gari dogo la abiria lijulikanalo kama matatu inaelekea mtaa wa mbali. Usafiri huu wa binafsi maarufu miongoni mwa wenyeji huendesha kwa njia isiyo rasmi ukijumuisha boda boda na tuk tuk.

Hii inaonyesha basi pamoja na bango la sacco . Taasisi ya kifedha inayomilikiwa na wanachama kushiriki maauzi, kupokea gawio, kupata mikopo nafuu isiyo na masharti magumu. Mashirika haya huchangia sana makaazi ya kifadhili wa sehemu kubwa nchini.

Barabara hii pana ina njia nane katikati ikiwa na mgawanyiko wa usalama ikiunganisha miji mikuu ya Nairobi na Thika. Ujenzi huu wa kisasa ulileta mageuzi makubwa ya uchumi ukirahisisha usafirishaji, kukuza biashara na kuvutia uekezaji.

Mandhari ya jiji la Nairobi inaonyesha makutano ya Tom Mboya na Kenneth Matiba ambapo shughuli tele zinafanyika. Matatu zenye michoro ya kipekee kama Moana na better health zinasafirisha abiria. Watembea kwa miguu wanajaza njia wakikatiza barabara kwa haraka.

Hii inaonyesha matatu usafiri maarufu nchini Kenya. Hupatikana kwa wingi Nairobi yakisafirisha abiria kupitia njia maalum. Huduma hizi hutoa urahisi, ufanisi na kufika maeneo mengi. Yanaendeshwa na wamiliki binafsi yakisimamiwa na vyama vya ushirika kama kukena sacco.

Gari dogo lenye rangi kali maarufu kama matatu husafirisha abiria mijini kama Nairobi, likiwakilisha utamaduni wa usafiri wa Kenya. Ndani hupatikana muziki yenye kelele, nje michoro ya watu mashuhuri. Neno linalotokana na tatu likihusisha na nauli ya awali.

Hii inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi. Gari madogo ya usafiri yakiwa yamebaki kwa mistari. Maandishi kama Meru Express Classic Sacco yakionyesha mwelekeo wa safari huku watu wakisonga kwa haraka. Sauti za wafanyibiashara na magari zikichanganyika. Mazingira ya mjini yakidhihirisha kitovu cha usafiri eneo la Nairobi, hususan eneo la Accra Road.

Njia ya Thika maarufu kama Thika Superhighway inaunganisha jiji la Nairobi na mji wa viwanda wa Thika kupitia barabara pana ya kisasa yenye njia nane hadi kumi na mbili. Katika eneo la Forks Drive Inn daraja la miguu limejengwa kwa usalama wa kutembea kwa miguu likiwa sehemu ya barabara kuu ya Etu inayojulikana kama Cape Cairo .

Barabara ya A104 sehemu ya Nairobi eastern bypass, inaonekana ikiunganisha maeneo ya mashariki kwa ufanisi. Njia hii muhimu hupunguza msongamano katikati mwa jiji ikiruhusu magari kutoka mombasa kupitia bila kucheleweshwa. Mradi huu wa vision 2030 umeleta mabadiliko makubwa ya miundombinu na kuchochea ongezeko la thamani ya ardhi katika kitongoji kama Ruiru na Kangundo kutokana na upatikanaji bora wa usafiri.

Hili ni aina ya matatu likiwa limepambwa kwa nifu inayovutia. Ikiwa ni sehemu ya mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi. Inawakilisha utamaduni wa usafiri wa mijini nchini Kenya hususan Nairobi. Maandishi ya KBL yanaashiria kampuni maarufu ya mabasi.

Gari hili la abiria likijulikana kama matatu linaendehswa na kampuni ya Manmo Invest ikihudumu maeneo maarufu kama Muthaiga, Allsops, Survey, ikiwa na vibali halali vya PSV. Chombo hiki kimepambwa kwa ustadi na huwasafirisha wakaazi kupitia njia mbalimbali za jiji la Nairobi kwa haraka, ufanisi na mitindo ya kipekee.

Gari hili linaonyesha usafiri maarufu barani Afrika, hasaa Kenya na Ghana, uitwao matatu. Hili ni basi dogo linalobeba abiria wengi kwa pamoja, likiwa suluhisho rahisi mijini. Hubeba mandhari ya kipekee rangi ya angavu, ujumbe wa kitamaduni na kupamba kwa mitindo tofauti. Huduma hii huunganisha mitaa kusaidia harakati za kila siku, na kuchangia uchumi wa maeneo mbalimbali kwa urahisi wa usafiri.

Hii inaonyesha barabara ya njia nyingi mazingira yanaashiria eneo la mji au kijiji kilichoendelea. Kituo cha mafuta ya Shell kinaonekana nyuma pamoja na miundombinu ya juu inayovuka barabara. Kuna alama maalum zinazoelezea mahali haswa lakini mwonekano wa jumla unalingana mandhari ya maeneo mbalimbali ya Kenya.

Gari la abiria lenye maandishi KNH upper 50 linaashiria usafiri wa umma jijini Nairobi likihudumia maeneo muhimu kama hospitali ya Kenyatta na Upper Hill. Njia hii ya usafiri hutegemewa sana na wakazi ikipitia vituo mashuhuri kama Kencom na JPO ikichangia urahisi wa mawasiliano ya kila siku.

Hili ni matatu lenye nambari ya usajili KBZ 204J linaendeshwa na Neema Agencies limepembwa kwa sanaa maridadi unaovutia macho, likiwalisha utamadhuni wa mijini. Huduma ii maarufu uwezesha usafiri nafu mijini, haza Nairobi. Kila ngari uonyesha ubunifu ushindani na mshikamano wa sekta hii ya kipekee inchini Kenya.

Gari kubwa la kijani likiwa na nembo ya hoppa linaonekana likihudumu kama usafiri wa umma. Abiria wamesimama karibu, huku bango likieleza maeneo kama Nairobi, hospitali, na Kawangware. Hii inaonyesha huduma inayohakikisha usafiri wa kuaminika mjini.

Hii inaonyesha mandhari ya gari la abiria na bango la taxi juu tayari kwa huduma yenye maandishi ashiria uwepo wa .Mchanganyiko wa magari huduma za kisasa kuwa kunanyesha ushindani na urahisi mjini.

Barabara ya Thika super highway ni njia ya kisasa lenye njia nane Hadi kumi na mbili ikiunganisja Nairobi na Thika juu ya viwanda. Njia hii muhimu hupitia maeneo kama Kasrarani, Ruiru, Githurai na Juja. Ingawa imejengwa kwa teknolojia ya Hali ya juu, msongamano wa magari wakati wa saa za kilele huadhiri matumizi yake. Suluhu kama njia zinazobadilika hufikiriwa.

Gari jeusi ya aina ya toyota sienta limeegeshwa barabarani nchini kenya karibu na bango la classic sacco Meru likitajwa pia Mwea, Embu. Sienta ni MPV ndogo inayopendwa kwa nafasi ya ndani na utendaji wa kifamilia. Sacco hiyo shirika la ushirika wa fedha huhudumia wanachama kwa mikopo na akiba.

Matatu kawaida ya Kenya imechorwa maandishi ya sacco pembeni ikiashiria ushirika wa kifedha unaomilikiwa na wanachama. Sacco huhamasisha akiba huku ikitoa mikopo ya nafuu kwa jamii zisizo na huduma kamili ya benki. Michango huunganishwa kusaidia wanachama ikisimamiwa na bodi teule.

Hii inaonyesha mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Gari la rangi ya machungwa aina ya matatu limeandikwa Kariokor, Starehe, Pumwani likionyesha njia. Watu wamekusanyika pembeni wengine wakishuka au kupanga. Nyuma kuna majengo ya miji na magari mengine.

Mandhari yenye msongamano barabarani jijini Nairobi yanaonyesha magari mbalimbali kama matatu aina ya Veteran .Magari madogo pamoja na watembea kwa mguu wakiharakisha shughuli za kila siku. Majengo ya orofa nyingi, mabango ya biashara kama Kenya Farmer Health huwezesha biashara huashiria eneo la kibiashara lenye kuleta pilka za maisha ya jiji.

Mtaa wenye shuguli nyingi unaonyesha mandhari ya jiji la Kenya. Magari ya usafiri maarufu matatu yakipita mbele ya majengo marefu yaliyojaa matangazo ya biashara. Mandhari hii inaangazia maisha ya kila siku watu wakitembea kandokando ya barabara huku Buruburu 58 likiwa ni gari likiwa ni gari la njano lenye mchoro wa kuvutia.

Hii inaonyesha magari ya usafiri ya umma nchini Kenya hasa matatu zenye mandhari ya kupendeza. Mabasi haya ya binafsi yamepangwa kwa rangi angavu, michoro ya kipekee na mziki wa kuvutia. Yanatoa huduma nafuu, hurahisisha usafiri mijini kama Nairobi na kuruhusu abiria kushuka au kupanda maeneo tofauti kando ya barabara.

Hii inaonyesha mandhari yenye shughuli tele barabarani. Magari ya usafiri wa umma na wauzaji wakihudumu katikati ya jiji. Mabango ya Mpesa yanaashiria urahisi wa mihamala ya kifedha huku Nakon Sacco ikitoa huduma ya fedha, mikopo na usafirishaji. Gari lenye maandishi Kiriaini Othaya Express inaonyesha njia ya usafiri baina ya miji hiyo ikisisitiza umuhimu wa Saccos katika maisha ya kila siku ya Wakenya.

Huu ni mchoro wa mandhari yenye rangi nyingi Nairobi, Kenya, ukiwemo matatu yenye mapambo ya kipekee ya kijani na rangi mbalimbali. Matatu hii ni mali ya Superhighway 45 SACCO, taasisi inayohudumia usafiri hasa eneo la Githurai 45. Watu wanajitahidi kuhamasisha abiria, tukio la kawaida kwenye vituo vya matatu hapa nchini.

Hii inaonyesha mandhari ya Nairobi, Kenya, tarehe nne, julai, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Wakati amani inaanza kurejea baada ya maandamano. Wafanya biashara wanafungua maduka, magari ya usafiri wa umma yanarudi barabarani, askari wanasimamia utulivu.

Hii inaonyesha mandhari ya Kenya ikiwa na matatu kadhaa, magari binafsi ya usafiri maarufu mijini kama Nairobi, upambo kwa rangi kali, picha za mashujaa na misemo ya kuvutia. Matatu ni uti wa mgongo wa usafiri mijini, zikibeba idadi kubwa ya abiria kila siku. Neno matatu linatokana na maana ya tatu ikihusishwa na nauli ya awali.

Gari hili la umma aina ya matatu lenye nambari KCX linaendeshwa na libera executive, shirika la usafiri linalojulikana nchini Kenya. Matatu ni njia kuu ya usafiri kwa wananchi wengi hasa mijini. Libera executive ni sacco inayoshughulikia magari haya lakini kumbukumbu zinaonesha changamoto za kisheria kuhusu kuondolewa kwa magari kwenye mfumo wa ecitizen ili yaruhusiwe kuendelea barabarani.

Barabara yenye njia nyingi na ukuta wa zege kati inaonyesha msongamano wa magari karibu githurai eneo lenye watu wengi, majengo ya biashara, mabango ya matangazo kama lile ya, good testimony schools. Mazingira yanayoakisi maisha ya miji kando kando ya thika kwenye mpaka wa Nairobi na kaunti ya Kiambu

Hii inaonyesha barabara inayoingia chini ya daraja la chini yenye kuta za concrete na mshipa wa manjano juu kabisa. Magari kama van nyeupe, mini van yenye rangi ya giza na gari jekundu yamepita njia hiyo. Mshipa mkubwa unaonekana upande wa kulia ukiongeza mwonekano wa muundo huu. Mandhari hii inaonyesha usafiri wa barabarani katika sehemu ya daraja hili la chini.

Kituo cha magari kilichopo jiji kuu kinaonyesha shuguli nyingi, abiria wakiwa wamesimama wengine wakipakia mizigo yao juu ya matatu yenye maandishi Kiriani, Othaya. Safari za mbali, msongamano wa matatu, harakati za kila upande zinaashiria msimu wa shule kufunguliwa.

Pikipiki iliyoonyeshwa ni aina ya Bajaaj Boxer 150, maarufu kutokana na muundo wake madhubuti na matumizi ya mafuta yaliyopunguzwa. Ina injini ya 144.8CC, sugu kwa barabara zisizo na lami na hutumiwa kusafirisha watu binafsi, mizigo au kama bodaboda. Tangi la mafuta lina rangi za zambarau, kiti kirefu na bomba la moshi kubwa linaloonekana wazi, ikionyesha matumizi ya kila siku, mijini na vijijini.

Sura inaonyesha eneo la ujenzi ambapo mafundi wanashughulikia usakinishaaji wa mabomba ya rangi ya buluu, yakisambaza maji kutoka chanzo kikuu hadi kwa watumiaji. Wakiwa na kofia ngumu na mavazi ya usalama. Wanatekeleza hatua za tahadhari kazini .Udongo uliochimbwa unaashiria shughuli za uchimbaji kwa ajili ya huduma ya miundo mbinu ya jamii.

"Hii inaonesha bomba nyingi za maji nje, baadhi zikiwa zimefunganishwa na mipira kupitia klipu maalum. Vifaa hivi hutumika kunyunyizia bustanini, kusafisha magari, kuosha sehemu za nje, kujaza vyombo kama ndoo au mitungi, pia hutoa huduma ya muda ya maji katika maeneo ya ujenzi au hafla maalum."

Kifaa hiki cha mkono cha zamani, hutumika kuvuta maji kutoka kisimani kwa kutumia umpini, unaousukuma pistoni ndani ya bomba. Muundo wakewa kuruhusu kuruhusu matumizi maeneo ya mashambani pasipo umeme. Baadhi yake kama Afridef hutengenezwa kwa vipuri vinavyopatikana kwa urahisi, na matengenezo nyepesi vijiji."

Mofeta ni tukio la kiasili katika maeneo ya volcano ambapo gesi baridi ya carbon dioxide hutoka ardhini kupitia chemchem au ufa. Mara nyingi yenye rangi nyekundu njano huonekana kutokana na mashapo ya chuma. Hali hii hupatikana Poland, Italia na Romania .

Mabomba ya buluu ya PVC yanatengenezwa kwa plastiki yenye mara hayashiki kutu Wala hayana risasi. Yana salama kwa maji ya kunywa. Hutumiwa kusambaza maji nyumbani, shambani au visimani. Muunganiko wake Huwa dhabiti kwa kutumia kundi maalum. Rangi mbali mbali huashiria matumizi tofauti, buluu kwa maji safi, kijani kwa maji taka, zambarau kwa maji yaliyotumika tena.

Eneo linaonekana lenye tope maji yaliyo tuama na uchafu mbali mbali. Bomba limejilaza juu ya kidimbwi kidogo huku viti vichache vikiwa vime simama ndani ya udongo. Muundo wa mandhari na mazingira yanatoa hisia yakuwa ni sehemu ya ujenzi au ni mtaro usio eleweka vyema.

Gari aina ya isuzu yenye nembo ya JJ waste inaonekana likiwa limebeba mizigo mikubwa ya taka, likitumika kusafisha mazingira. Mtu mmoja yuko juu ya shehena mwingine karibu na sehemu ya mbele akishiriki shughuli ya kupakia kwa mkono. Nambari ya simu inaonyesha huduma ya ukusanyaji taka ikisisitiza jukumu la kampuni katika usafi wa jamii.

Ni runda ya mabomba ya plastiki aina ya PVC imepangwa vizuri yakionyesha vifaa vya kisasa vilivyotumika kwa usambazaji wa maji, mfumo ya mvua na usafi wa mazingira. Mabomba haya yametengenezwa kwa polyvinyl chloride , nyenzo ya kisasa isiyoshikika kutu, nyepesi, nafuu yenye uimara mkubwa. Yanapatikana katika vipimo tofauti kulingana na matumizi maalum kama mashambani au mjini.

Hii inaonyesha hifadhi ya maji kupitia chupa nyingi za plastiki. Ikieleza utegemezi wa vyebmna vya maji vilivyofungashwa hasa maeneo yasiyo na huduma bora za bomba. Uwepo wa plastiki tele unasisitiza umuhimu wa madhubhuti ya utunzaji kama bike urejeleaji au uandoaji salama wa taka unayoharibu mazingira.